Muuzaje wa kiume nyuma ya meza yenye vyakula vingi; Samosa, mandazi na vitafuno vingine. Anaonekana akipanga bidhaa au kuhudumia. Nyuma yake kuna kibanda kijani, chenye matangazo ya kadi za simu na mtu mwingine amekaa. Inaonekana kama biashara ndogo ndogo ya mtaani.

Watu watatu katika shamba la migomba wamekusanyika karibu na rundo kubwa la ndizi mbichi zilizotandikwa juu ya majani ya migomba. Wawili wamesimama mmoja akichunguza ndizi na watatu amepiga magoti. Inaonekana ni shughuli ya uvunaji au ukaguzi wa ndizi shambani.